Mahali hapa inaonekana kuwa ni ofisini kuna mzee mmoja ambaye ameketi chini na nguo ya kijani akitabasamu akiangalia karatasi na kuna wanawake wawili ambao wamesimama na wote wakiwa wamevalia barakoa wakitabasamu wakiaangalia karatasi hayo.

Hapa inaonekana kuwa kuna wanawake wanne na mtoto mmoja wanawake hawa wanne wamevalia sare tofauti tofauti kama huyu mmoja ambaye amevalia kofia ndiye anakulisha mtoto dawa mtoto huyu ndiye mamamke amevalia sare ya nyekundu.

Mahali hapa ni hospitalini. Hospitalini kuna mwanamke na mwanamume. Mwanamume huyo ndiye ambaye anahudumiwa, amevalia barakoa ya color blue na ameshikilia kifuani. Na kifuani mkono wake wa left amevalia saa. Mwanamke huyu ana sindano na amevalia glovu ya white na amevalia barakoa ya color blue . Wote ukiwaangalia wamevalia sare tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitalini. Hospitalini kuna mama ambaye amefunua nguo kwenye mkono anadungwa sindano na mwanaume. Mwanaume huyu amevalia saa ya colour black , naye nyuma yake ukiangalia kuna mashine ambaye yameandikwa vaccine .

Hapa inaonekana kuwa ni ofisini. Nyuma ya msichana huyu kuna stairs ,namba ya msichana huyu. Amevalia sare ya white kote. Kando yake kuna meza ambayo imebeba madawa, maji sindano na vitu vingine.

Hapa inaonekana kuwa wamama hawa wanaenda kuchota maji, wamama hawa wamebeba mitungi tofauti tofauti zikiwa na vifuniko tofauti tofauti, wamama hawa wamevalia sare tofauti na mashanga tofauti tofauti, bila shaka na mmoja amevalia bangoli kwa mkono wake .

Hapa inaonekana kuwa ni foleni ya kudungwa Polio, mama huyu ameshikilia sindano na kuiangalia kwa taratibu sana kuwa asije kuyaharibu watoto hawa, mama hawa wamevalia sare tofauti tofauti ukiangalia kando na mwingine akiangalia sindano.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitalini. Mtoto huyu amekalia kwenye mashini. Hapa naye kuna mwanamke na mwanaume. Wanaume, hawa watu wamevalia sare tofauti wote wamevalia glovu ya colour white na mtoto huyu amevalishwa nguo ya white .

Hapa inaonekana kuwa ni ofisini, ofisini kuna mama ambaye ameshikilia sindano na kuna amama ambaye ameshikilia mtoto wake. Mama huyo ambaye ameshikilia mtoto wake ameketi na amevalia sare ya kijani na mtoto wake amevalia sare ya buluu. Mama huyu ambaye ameshikilia mtoto amevalia barakoa naye daktari amevalia barakoa na sare ya white . Pia ameshikilia mkono wa mtoto akitaka kumdunga sindano.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitalini. Hospitalini kuna mwanamke amevaa miwani, barakoa na sare ya white . Nyuma yake kuna watu wengi ambayo ukiezaona kuna mwanamke ambaye amevalia barakoa ya black . Wote wamevalia sare tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuwa watu wengi wamepigwa na butwaa, pahali hapa inaonekana kuwa yamebomoka na maji, maji yamefanya mahali hapa yabomoke, pale juu ukiangalia kuna watu ambao ni tofauti tofauti, wakiwa wamevaa sare tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitalini. Hospitalini kuna mwanamke ambaye amevalia sare ya blue na pia inaonyesha Id yake. Mke huyu amevalia kitu kwenye masikio ambaye amekelea kwenye kifua ya mtoto. Mtoto huyo amevali kitambaa ya colour white .

Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la duka, duka hili linaonekana kuwa ni duka kubwa, lina vitu tofauti tofauti, kuna vitu kama vile soda, na kuna mafuta, na kuna hata vitu kama vile tomato sauce na kuna vitu mapicha zingine huko chini pia zimeekwa.

Hapa inaonekana kuwa wamama hawa wawili wanatabasamu na wakiosha mikono. Nyuma ya hawa mama hawa wawili kuna askari ambaye ako na kiboko na amevalia barakoa akiangalia mitungi hayo tofauti tofauti. Mama hawa wawili mmoja amevalia bag ya colour black na wote wamevaa barakoa tofauti tofauti wote wakiosha mikono yao na sabuni.

Huyu ni mgonjwa ambaye ameketi na amevaa shati ya green na amevaa barakoa. Anayemdunga ni daktari ambaye ni mwanamke na pia amevaa barakoa. Nyuma inaonekana kuna friji na inaonekana huyu mgonjwa ako hospitalini.

Hapa ni hospitalini, inaonekana mgonjwa amelazwa hapo, na inaonekana mgonjwa ako na shida ya meno. Mgonjwa huyu amevaa miwani ya nyekundu, amefunikwa na kitambaa ya buluu. Kando ni daktari ambaye ni mwanamke, ambaye amevaa nguo ya buluu, na barakoa na inaonekana ndio anataka kumhudumia.

Inaonekana kwamba kuna mgonjwa ambayoanandungwa sindano, mgonjwa huyu anaonekana ni mwanamke ambaye amevaa barakoa pamoja na macho nne, daktari ambaye anamdunga sindano inaonekana ni daktari mwanamke pia ambaye amevaa barakoa na pia kuna mwanamke ambaye amevaa barakoa amesimama nyuma yao daktari huyu inaonekana amevaa sare ya kiraiya.

Hapa inaonekana ni nje ya nyumba, nje ya nyumba inaonekana kuwa mama huyu ameanika manguo zake tofauti tofauti, mama huyu ameinama na kutabasamu, akiangalia maji ambayo inatiririka kwenye mtungi yake ya colour yellow , mama huyu amevaa nguo ya rangi tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuwa ni nje ya manyumba. Nje ya manyumba haya, kuna wamama wawili. Mama mmoja ambaye amebeba mtoto amevalia shanga mingi kwenye kichwa na kwenye shingo, akiangalia daktari kile ambacho anafanya. Na daktari huyu ameshikilia sindano akitaka kumdunga mtoto huyo.

Hapa inaonekana kuwa ni nje ya madarasa, nje ya madarasa haya kuna wanawake na wanaume ambaye wamekalia kiti tofauti tofauti, mama hawa na wazee wote wamevalia sare tofauti tofauti ikiwa wote wamevalia sare moja ambaye yote imefanana na ya colour bluu na ukiangalia huyu ni mwanamke ambaye amesimama amevaa barakoa.

Hapa inaonekana mvua haijanyesha kwa muda kuna miti ambayo yamekauka, kuna mtungi ambayo ni ya yellow na kuna nyumba ambayo imeundwa na nyasi. Nyumba hii inaonekana ni ya jamii ya kimaasai ama jamii ya kiturkana ama jamii ya kisomali ama jamii ya kiborana.

Hapa inaonekana kuwa watu wana shughuli mingi mingi. Hapa inaonekana kuwa kuna daktari ambaye ameshikilia nywele ya mama huku upande wa kulia kuwa ameshikilia kisu akiendelea kumnyoa mama huyu kwenye masikio. Mama huyu amevalia nguo tofauti tofauti na wenye ofisi hawa.

Hapa ni hospitalini na inaonekana kuna gonjwa mabaye amelala hapo, mgonjwa huyu anaonekana ana shida ya meno, hapo kando ni daktari ambaye amesimama, daktari huyu amevaa macho nne, amevaa glove na inaonekana akishikilia kitu mikononi mwake.

Mahali hapa inaonekana kuwa ni kwenye nyumba mama huyu amewekewa sakafu chini ndiye amelala chini anafanywa massage na mama huyu mama huyu inaonekana kuwa ni daktari mama hawa wawili wamevalia nguo tofauti tofauti nguo ya marangi tofauti tofauti.